Tukio rasmi pengine la mahakama au serikali, ambapo kuna watu watatu muhimu. Katikati kuna mwanamke aliyevaa joho jekundu na nyeusi anayeonekana kuwa jaji au hakimu mkuu, akishika kitabu kikubwa na kusimama nyuma ya kinara chenye nembo ya republic of Kenya.

Rundo kubwa la takataka zilizo tapakaa kando ya barabara ziki jumuisha plastiki, karatasi, na mabaki mengine. Takata hizo zimefunika sehemu kubwa ya udongo, zikionyesha uchafuzi wa mazingira. Jua linaonekana kuangaza kwenye takataka hizo, likionyesha kuwa ni mchana.

Kiongozi mmoja akisalimiana na kikundi cha maafisa wa mahakama. Kiongozi huyo amevalia suti ya kijivu na shati jeupe, huku maafisa wa mahakama wakiwa wamevalia majoho mekundu na meusi.

Kundi kubwa la mashabiki wa Kenya wakiwa wamekusanyika kwenye jukwaa la uwanja, wakishangilia kwa shauku. Wengi wao wamevaa nguo zenye rangi za bendera ya Kenya, nyekundu, nyeusi na kijani na baadhi yao wameshika bendera ndogo za Kenya.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika nje karibu na meza ndogo ya mbao. Mwanamke moja aliyevaa suti nyeusi ameketi akijaza fomu huku watu wengine wakisimama kumzunguka na wengine wakijaza fomu zao. Mwanamke moja amebeba mtoto mgongoni mwake na mazingira yanaonekana kuwa ya bustani au eneo ya wazi.

Kundi la mashabiki wenye shauku wakishangilia kwenye uwanja wa michezo au tukio la umma. Wengi wao wameinua mikono yao juu wengine wakiwa na midomo wazi wakishangilia kuashiria furaha na msisimko mkubwa.

Mwanamume aliyevaa kofia nyekundu na barakoa akizungumza na mwanamke, aliyekaa nyuma ya dawati la kioo. Mwanamke huyo pia amevaa barakoa na anaonekana akitumia kompyuta. Kwenye dawati kuna bango dogo.

Shughuli ya utoaji huduma za umma, labda Huduma Kenya, ikiendeshwa chini ya hema la nje. Watu wengi wamekusanyika wakisubiri kuhudumiwa, huku wengine wakiwa wamekaa nyuma ya meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha kijani.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakisheherekea goli au ushindi uwanjani. Wamevaa jezi za njano na kijani, wakifurahi na kugongana mikono huku mmoja wao akimbeba mwenzake mgongoni.

Wanawake kadhaa wakiwa wamekusanyika karibu na meza yenye karatasi, labda wakijaza fomu au kupokea huduma. Mwanamke mmoja aliyevaa shati jeupe na miwani ameketi kwenye meza akishughulika na karatasi.

Mchezo wa voliboli unaendelea huku wachezaji wa kike wakiwa katikati ya mchezo mkali karibu na wavu. Wachezaji wawili wa timu moja wamevaa jezi nyekundu na nyeusi wakiwa wameinua mikono yao wakijaribu kuzuia mpira huku mchezaji mwingine amevalia jezi ya kijani kibichi na samawati akiruka.

Ofisi ya Huduma Centre, nchini Kenya, ikiwa na wafanyikazi na wateja. Wafanyakazi wengi wamevaa sare za Huduma Kenya na barakoa, wakitoa huduma mbalimbali za serikali. Wateja wengine wanaonekana wakisubiri kuhudumiwa.

Watu watatu wazima ndani ya ofisi au chumba cha kazi. Mwanamke mmoja ameketi mbele ya kompyuta akitumia kipanya, huku mwanaume akiwa ameinama kando yake akimsaidia au akimwongoza.

Pasipoti iliyo wazi ikiwa na maelezo ya mmiliki na taarifa rasmi. Pasipoti hiyo ni ya jamhuri ya Kenya kama inavyoonekana. Inamwonyesha kijana mmoja mweusi, ambaye jina lake linaonekana kuwa Joshua na taarifa zingine za kibinafsi zimefunikwa.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiruka juu kwa wakati mmoja kujaribu kugombea mpira ulio angani. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya samawati na nyeupe, huku mwingine amevaa jezi ya manjano na kijani.

Kundi la watu wakiwa nje ya jengo la Huduma Centre wakisubiri au wakiwa wametoka kuhudumiwa. Baadhi ya watu wamekaa chini, huku wengine wamesimama wakionekana kuwa na shughuli zao au wakisubiri huduma.

Mwanaume kijana akitabasamu na kuvalia miwani ya jua, akiwa amevaa jezi nyekundu na nyeusi inayofanana na sare ya timu ya taifa ya Kenya. Yuko katikati ya umati mkubwa wa watu wengine wengi wao wakiwa wamevalia nguo zinazofanana au za michezo.

Watu wawili wakishirikiana kwenye meza labda katika mazingira ya kazi au usajili. Mwanaume ameinama kuelekea meza akiandika kitu, huku mwanamke akionekana akimsaidia au akimwonyesha mahali pa kuandika.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu, wakiwa wamekusanyika pamoja, wamekumbatiana kwa mzunguko. Wengi wao wamevaa jezi za njano na kaptura nyeusi, huku mchezaji mmoja katikati akiwa amevaa jezi ya rangi ya waridi.

Mchezo wa kandanda ukiendelea kwenye uwanja uliojaa mashabiki. Wachezaji kadhaa wanaonekana wakishindania mpira wakiwa wamevalia jezi za rangi mbili tofauti. Baadhi wamevaa kijani na wengine wamevaa michirizi ya samawati na nyeupe.

Afisa wa Huduma Kenya akiwa ameketi nyuma ya kaunta akihudumia wateja. Amevalia shati jeupe na barakoa, akionyesha kuzingatia kanuni za afya. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye ujumbe unao someka huduma za serikali kwa urahisi na ufanisi.

Kundi la watu wengi, wengi wao wakiwa wakenya, wakishangilia au kutazama tukio fulani. Baadhi yao wamevalia mavazi yenye rangi za bendera ya Kenya, ikiashiria uzalendo wao au kusaidia timu ya taifa.

Umati wa mashabiki wa michezo wakiwa kwenye jukwaa la uwanja. Wengi wao wamevalia nguo za rangi nyekundu, nyeusi na kijani zinazofanana na rangi za bendera ya Kenya. Baadhi ya mashabiki wanashangilia, huku mmoja akipuliza parapanda ya kijani kibichi.

Eneo la nje lililoezekwa hema kubwa jeupe ambapo watu wengi wamekusanyika. Kuna meza ndefu zilizopangwa na watu wameketi wakiwa wamevaa barakoa, wakiendelea na shughuli mbalimbali.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia suti ndani ya jengo linaloonekana kuwa kituo cha huduma kenya. Mwanaume mmoja amevaa suti ya samawati na tai nyekundu akionekana akizungumza au kueleza jambo kwa kundi hilo.

Nembo iliyo na mikono miwili ilioshikana kwa nguvu ndani ya duara la njano na mpaka mwekundu. Chini ya nembo kuna maandishi ya njano yenye maneno tuko pamoja. Mikono iliyoshikana inaashiria umoja, nguvu, ushikamano na ushirikiano.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wanawake wakiwa uwanjani wakati wa mchezo. Mchezaji mmoja, amevaa jezi nyeupe na kaptula nyeupe anaonekana akijaribu kumzuia mchezaji mwingine aliyevaa jezi ya kijani na nyekundu.

Eneo la ujenzi au uchimbaji mkubwa wa ardhi, ambapo mashine ya kuchimbia ya rangi ya samawati na njano yenye nembo ya Hyundai inaonekana. Ardhi imechimbwa kwa kina na kuwacha mashimo na mabaki ya udongo.

Watu wengi wakiwa ndani ya kituo kinachoonekana kuwa cha huduma kwa umma au ofisi ya serikali. Wanaume kadhaa wakiwemo waliovalia suti na mashati meupe, wanazungumza na kuangalia vituo vya kompyuta vilivyopangwa.

Mwanaume aliyevaa suti ya rangi ya samawati na shati la waridi akitabasamu na kushika microphoni . Anasema au anatoa hotuba akiwa amesimama nyuma ya kinara cha glasi .

Konangi inayoonyesha shughuli mbalimbali katika maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Nairobi, Kama inavyoelezwa na maandishi kwenye picha. Sehemu mbalimbali za picha zinaonyesha watu wakishiriki katika maonyesho ikiwemo wanafunzi.

Wanariadha wanne wa kiume wote wakiwakilisha Kenya kwenye uwanja wa riadha baada ya mashindano. Watatu kati yao wamesimama mbele wakiwa wamevalia jezi zinazofanana, zenye muundo wa kiasili na neno Kenya kifuani.

Mwanamume akisaini karatasi huku akiongozwa na mwanamume mwingine anayeonekana kuwa afisa. Mwanamume anayesaini amevaa shati la miraba na koti la samawati, huku afisa amevaa shati jeupe na barakoa ya samawati akimuonyesha mahali pa kusaini.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wakishindana kwa bidii uwanjani. Wachezaji wengi wamevalia jezi za samawati na nyeupe, huku mmoja wao akishika mpira wa kikapu na kujaribu kumpita mpinzani wake.

Kundi la mashabiki wa kandanda, wengi wao wakiwa wamevalia jezi za kijani na nyeupe zinazoashiria timu ya Gor Mahia. Mbele, kuna mwanaume amevaa miwani mikubwa ya kijani kibichi na kofia ya rangi nyingi.

Cheti cha kuzaliwa cha Kenya. Cheti hiki kinaonyesha taarifa muhimu kama vile mahali pa kuzaliwa, hospitali, jinsia na jina la wilaya na mkoa. Pia kuna sehemu ya saini ya mhudumu wa afya.

Umati mkubwa wa mashabiki wenye shauku wakishangilia katika uwanja wa michezo au tukio la umma. Wengi wao wamevaa nguo zenye rangi nyekundu, nyeupe na kijani ambazo zinaweza kuwakilisha bendera ya Kenya.

Jengo la ofisi likiwa na rangi ya njano na herufi kubwa za samawati. Kuna maafisa kadhaa na raia wamesimama mbele ya jengo hilo, baadhi wakiwa wamevaa suti na wengine sare za kijeshi. Na wote wamevalia barakoa.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamevalia jezi za rangi ya machungwa na michoro mieusi wakitembea kwenye uwanja mkubwa wa mpira. Mchezaji mmoja aliye mbele anatabasamu na kuonyesha ishara ya furaha kwa mkono wake.

Kundi la mashabiki wa soka wakiwa wamekusanyika, wengi wao wakiwa wamevalia nguo zenye rangi za kijani na nyeupe, ambazo huwakilisha timu ya Gor Mahia. Mwanamke aliye katikati ameshika skafu ndefu ya kijani na nyeupe iliyoandikwa Gor Mahia.

Mwanariadha akifanya kuruka mbali kwenye uwanja wa riadha na mchanga ukitawanyika hewani kutokana na kutua kwake. Amevalia sare nyeupe na kifupi cheusi, akiwa ametua chini kwenye shimo la mchanga.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika chini ya mwavuli mkubwa wa manjano. Mwavuli huo una majina Mama Miradi na Milicent Omanga yaliyoandikwa kwa herufi kubwa kuashiria kampeni au tukio linalohusiana na siasa au jamii.

Tukio rasmi la kiserikali labda kuapishwa au hotuba ya umma. Rais William Ruto wa Kenya amesimama mbele ya maikrofoni akionekana akizungumza au kuapa huku mkono wake ukiwa umewekwa juu ya kitabu kinachoshikiliwa na mwanamke aliyesimama kando yake.

Kundi la wanaume wakiwa katika chumba chenye kuta za mbao. Mwanaume mmoja anayefanana na kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga, ameketi mbele yao, mbele ya ubao mweupe tupu na kamera iliyowekwa kwenye tripodi ikimuelekea.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke, wakiwa wameshikana mikono na kutabasamu kwa furaha. Mwanaume amevaa koti jekundu na mikono mieupe huku mwanamke akiwa amevaa nguo yenye michoro mingi.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi rasmi, wakiwa wamesimama mbele ya jengo linaloonekana kama mahakama. Mwanamke mmoja ambaye yuko katikati na anaonekana kama kiongozi, anazungumza kwenye maikrofoni.

Timu ya mpira wa kikapu ya wanaume ikisherehekea ushindi wakiwa wameshika kombe kubwa la dhahabu juu angani kwa pamoja. Wachezaji wengi wamevaa jezi ya rangi ya samawati na nyeusi zenye maandishi KPA na wanaonekana wakiwa na furaha kubwa.

Jopo la majaji wakiwa wameketi nyuma ya meza kubwa katika chumba ca mahakama. Majaji watatu wa juu wamevaa majoho nyeusi na kola nyeupe, wakiwa wamekaa mbele ya bendera mbili, moja ikiwa bendera ya Kenya.

Bomba kubwa la rangi ya kijani likipita juu ya mto mdogo wenye maji ya kahawia. Bomba lina valley ya samawati katikati yake ikionyesha udhibiti wa mtiririko wa maji.

Jengo la mahakama kuu ya Kenya, likiwa na nguzo kubwa na muundo wa kitamaduni. Chini ya picha ya jengo hilo, kuna maandishi makubwa. Chini ya hayo kuna ujumbe muhimu kuhusu haki za jamii ya LGBTQ plus .

Mwanamke anatoa alama za vidole au kusaini hati kwa usaidizi wa mwanaume anayeonekana kuwa afisa au mfanyikazi wa umma. Wote wawili wamevaa barakoa za uso, jambo linaloashiria taadhari za kiafya.

Ofisi ya Huduma Kenya, ikiwa na mabango yenye nembo ya shirika hilo. Mwanamke mmoja amesimama karibu na mlango, labda akijiandaa kuingia au kutoka chumbani. Katika sehemu ya nyuma, kuna dawati la computer na viti, vikionyesha eneo la huduma kwa wateja.

Kundi la watu kumi wakiwemo wanaume na wanawake wamesimama mbele ya bango kubwa lenye nembo za serikali ya Kenya na mahakama ya Kenya. Watu hawa wamevalia mavazi rasmi ikiwemo suti na joho za mahakama na wengi wao wanashikilia vitabu au nyaraka.

Bomba kubwa la rangi ya kijani likipita juu ya maji yenye matope, likiwa na vali ya samawati katikati. Kando ya maji kuna miundo miwili ya zege yenye umbo la duara, inayoonekana kama visima au mashimo ya ukaguzi.

Sera inayoonekana kuwa ya mafunzo kwa vitendo na viambatisho kwa idara ya mahakama nchini Kenya. Juu ya jalada kuna nembo ya serikali ya Jamhuri ya Kenya na nembo ya tume ya huduma za mahakama.

Wachezaji watano wa mpira wa kikapu wanawake kutoka Kenya wote wakiwa wamevalia jezi nyeusi zenye maandishi Kenya mbele na namba tofauti. Wachezaji wawili wa nyuma wanashikilia mpira wa kikapu.

Mwanariadha wa kiume akiwa katikati ya kuruka mbali au kuruka mara tatu, kwenye uwanja wa riadha. Amevalia jezi nyekundu yenye namba na jina mgongoni. Anaonekana akiwa hewani, akionyesha nguvu na umakini mkubwa.

Ofisi ya Huduma Kenya ikiwa na maofisa kadhaa waliovalia sare zenye rangi nyeusi na nyeupe wakiwahudumia wateja au wakifanya kazi zao. Wote wamevalia barakoa kuashiria kuzingatia hatua za usalama.

Timu ya mpira wa kikapu ya wanaume ya Kenya, wakiwa wamejipanga kwa safu na kuvalia jezi nyeupe. Kila mchezaji ana namba ya jezi yake ,kwa nyuma kuna skrini kubwa inayoonyesha bendera ya Kenya. Likiashiria tukio la kimataifa au la kitaifa la mchezo.

Mchezo unaendelea kwa nguvu zote uwanjani. Wachezaji wawili wa kike waliochukua nafasi za mbele wameruka juu, wakiwa wamenyoosha mikono yao wakijaribu kuzuia mpira, huku mmoja akiwa amevalia jezi nyekundu na mwingine ya kijani.

Afisa wa huduma Kenya akimhudumia mteja kwenye kaunta, akionyesha utoaji wa huduma bora za serikali. Afisa huyo akiwa amevalia shati jeupe na nembo ya huduma Kenya, anatabasamu usoni mwake huku akimhudumia mteja.

Ofisi ya huduma kwa umma inayofanana na kituo cha huduma center nchini Kenya, ambapo watu wakisubiri huduma. Baadhi ya wafanyakazi wakiwa wamevalia sare rasmi wanaonekana wakihudumia wateja kwenye kompyuta.

Kundi la viongozi na maafisa wa serikali wakiwa wamesimama nje, huku bendera za Kenya zikionekana nyuma yao. Katikati kuna wanaume wawili waliovalia suti nyeusi, mmoja akiwa na tai ya njano na mwengine na tai ya dhahabu.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta kwenye dawati la mbao labda ndani ya darasa au kituo cha mafunzo cha nchini Kenya. Mwanamke aliyevalia koti jeusi na na shati jekundu anaonekana akitumia kipanya huku mwanamke mwengine mwenye nywele za zambarau na shati la kijani akitazama skrini kwa makini.

Mwanamke mzee akiwa amesimama nyuma ya kinena cha hotuba na anaonekana akizungumza. Amevaa miwani, mkufu wa njano na nguo ya rangi za samawati na njano yenye michoro mbalimbali.

Sherehe ya kuapishwa ambapo mwanaume ameshikilia bibilia juu na kuweka mkono mwingine kwenye kitabu akionekana kuapishwa. Amevalia suti la samawati na tai ya manjano na anatabasamu.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamekusanyika, wengi wao wakionekana kuwa mashabiki au watazamaji wa tukio fulani. Mwanamke mmoja aliye katikati amevaa shati jekundu lenye rangi ya bendera ya Kenya na miwani ya jua, akionekana akishikilia kinywaji au chupa.

Mwanaume akiweka kidole chake kwenye kifaa cha kuchanganua alama za vidole, akiashiria mchakato wa utambulisho wa kibayometri. Amesimama mbele ya kompyuta ndogo na vifaa vingine vya kielektroniki.

Mkutano au semina inayofanyika ndani ya ofisi ya Posta nchini Kenya, kutokana na nembo zinazoonekana. Mwanaume aliyevalia suti ya rangi ya dhahabu na suruali nyeupe amesimama mbele, akionekana akitoa mada au hotuba kwa kundi la watu waliokaa.

Afisa wa huduma kwa wateja huenda katika ofisi ya serikali au taasisi akihudumia nyaraka. Amevalia sare ya koti la samawati na shati nyeupe na anaonekana akichunguza karatasi mbele yake huku akishika kalamu.

Mheshimiwa William Ruto, Rais wa Kenya, akiwa ameegemea mibari na kushika kitabu kikubwa chenye maandishi Holy Bible wakati akitoa hotuba au kuapishwa. Ameshika kitabu hicho kwa mkono wake wa kushoto, huku mkono wa kulia ukiwa juu ya kitabu kingine cha kijani, kilicho wazi kwenye mibari.

Mwanaume mmoja amesimama nje akiwa amevalia kofia ya samawati, fulana nyeusi yenye kola nyeupe, shati la ndani la samawati na suruali nyeupe. Anashikilia kitabu cha samawati mkononi mwake wa kulia na karatasi chache mkononi mwake wa kushoto.

Umati wa mashabiki wa soka wakiwa uwanjani. Wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kijani kibichi na nyeupe. Katikati ya umati, kuna mwanaume mmoja aliyepaka rangi ya kijani na nyeupe mwili mzima. Akionekana kama shabiki mashuhuri.

Uwanja mkubwa wa riadha uliojaa watu labda wakati wa mashindano au tukio muhimu. Kuna viwanja vya kukimbia vyenye mistari miekundu na sehemu ya kijani kibichi katikati ambapo baadhi ya wanariadha na waandaji wanaonekana.

Umati mkubwa wa mashabiki wa mpira wa miguu, wakiwa wameshangilia kwa nguvu uwanjani. Wengi wao wamevaa jezi za timu tofauti, baadhi zikiwa na michirizi ya samawati na nyeupe, huku wengine wakiwa na rangi nyekundu. Mikono yao imepeperushwa juu, wakishangilia kwa furaha, na baadhi yao wakitumia simu kupiga picha.

Kikapu cha plastiki kisicho na kitu, chenye rangi ya waridi iliyokoza, kikiwa kimeekwa sakafuni. Kikapu hicho kina muundo wa matundu matundu yanayofanana na ufumaji.

Mechi ya mpira wa miguu ikiendelea kwenye uwanja wenye nyasi, huku wachezaji wakiwa uwanjani. Baadhi ya wachezaji wamevaa jezi za njano na wengine jezi za kijani, wakionyesha timu tofauti.

Eneo la huduma kwa wateja katika ofisi ya Huduma Kenya. Wafanyakazi kadhaa wamekaa kwenye vituo vyao vya kazi, wote wakiwa wamevaa barakoa za blue .Wamevalia shati nyeupe na fulana nyekundu.

Ofisi yenye shughuli nyinyi ya huduma kwa umma, labda idara ya uhamiaji nchini Kenya kutokana na bango linaloonekana. Watu wengi wamekaa kwenye viti wakisubiri huduma huku wengine wamesimama kwenye foleni mbele ya kaunta.

Kundi la watu. Wengi wao wakiwa wanawake na wasichana, wakiwa wamekaa kwenye viti vya kusubiri ndani ya jengo. Wote wanaonekana kusikiliza kwa makini mwanamume aliyeketi mbele yao, ambaye anaonekana kuwa akiwaelezea au kuongea nao.

Timu ya mpira wa kikapu ya wanaume ikisherehekea ushindi, wakiwa wameshika kombe kubwa la dhahabu juu ya vichwa vyao. Wachezaji wote wamevaa fulana nyeupe zenye maandishi na kaptula za samawati.

Mkutano mkubwa au tukio la nje ambapo watu wengi wamekusanyika chini ya hema nyeupe kubwa. Baadhi ya watu wameketi kwenye viti vya rangi tofauti kuzunguka meza, huku wengine wamesimama wakiwa wamevalia mavazi mbalimbali.

Wanaume wawili wakiwa ndani ya ofisi ya Huduma Kenya, mmoja amevaa suti ya samawati na tai nyekundu na anaonekana akiandika kitu kwenye karatasi, mwingine amevaa koti jeusi na shati jeupe na yuko karibu naye akionekana kumsikiliza.

Timu ya wanawake ya michezo wa mpira wa mikono, wakiwa wamekusanyika katikati ya uwanja, labda wakipanga mikakati au wakipata maelekezo kutoka kwa kocha. Wamevalia sare za samawati na namba mgongoni, huku wengine wakiwa wamevalia viatu vya michezo.

Jengo la posta kuu ya Nairobi, lenye rangi ya samawati na hudhurungi, mbele ya jengo kuna pikipiki kadha zikiwa zimeegeshwa, huku moja ikiwa imebeba mwendeshaji aliyevaa kofia ya njano na sanduku la Posta la rangi nyekundu na samawati.

Rundo kubwa la faili au hati zilizofungwa nyingi zikiwa na jalada la rangi ya samawati. Baadhi ya faili zimefungwa kwa kamba za mpira na zingine zina vitambulisho vidogo. Zimetawanyika juu ya meza kubwa ya rangi ya kahawia.